Darasa la watoto wadogo ambapo wameandikiwa silabi. Silabi kama vile mami. Pia kuna majina ya miezi ya mwaka.

Posta ambayo imewekwa ili kuonyesha watu mahali ambapo wanapaswa kuenda . Posta hii inaonyesha kwamba ukitaka kwenda kwa ofisi huu unapitia mahali hapa .

Jumba ambayo ni ya ghorofa lina kiti nyeupe kwenye veranda . Lina madirisha mengi sana na lina milango mengi pia.

Dawati ambazo ziko katika darasa. Dawati hizi ziko na mpaka viti. Madawati hizi ziko na makatasi ya mtihani juu yao, kando yao kuna kiti ya mwalimu.

Chati ambayo imebandikwa kwenye ukuta, ambayo inasisitiza umuhimu wa maji, kuna picha ya watu ambao, wanachota maji, wengine inaonyesha umuhimu wa maji, na jinsi maji inaeza hifadhiwa.

Nyumba ambayo ina ghorofa ina milango na bado ina madirisha. Nyumba hii imepigwa rangi na pia kuna mahali pa kutembea.

Mwanafunzi ambaye ni mlemavu, ameshikilia vitabu mengi mno, kwenye paja lake, amevalia saa na yuko katika kiti cha magurudumu...

Wachezaji ambao wanacheza mchezo wa kuendesha baiskeli, hao ni wa nchi ya Kenya, wana baiskeli ambayo watu wawili ndio wanaooiendesha, baiskeli hili ni refu na linaeza kubeba watu wawili peke yake, wachezaji hao wamevalia vizuizi.

Kionyesho ambacho kinaashiria uwanja wa kukaa wakati mkasa wa moto umetokea, nyuma yake mna tanki nyeusi ya kuhifadhi ama ya kuweka maji ili kutumiwa baadaye.

Tarakilishi ambacho kiko juu ya meza kuna kando yake kuna kibodi ambacho inatumika kuandika na kutoa maneno kwenye tarakilishi.

Posti ama miti ya bendera ambayo imesimama katikati ya kiwanja, ambamo wanafunzi hukuja kuskiza maelezo kutoka kwa walimu. Pia kuna tenki ya maji ambayo ipo.

Kijikaratasi ambacho kina maswali ambacho ni ya mtihani. Kijikaratasi hiki kumesahihishwa na mwalimu. Kuna maswali mengi mno na ni lazima ujaze. Inajazwa na kalamu ya penseli.

Picha ama kijikaratasi kubwa ambacho kina silabi za sauti ndogo na kubwa ambazo imeandikwa pia kijikaratasi hicho ni cha rangi nyeupe na nyekundu.

Viti vya wanafunzi ambavyo viko katika kijumba. Ama darasa, imepangua kulingana na nambari, imewekwa kwenye foleni, nyuma ya vitu hivi vina vifaa vya tarakilishi.

Darasa ambazo ziko na michoro kwenye ukuta .Darasa hizi iko na milango na dirisha. Kuna michoro ya wanyama mbalimbali kama vile kuna mchoro wa ndovu.

Kifaa cha tarakilishi ambacho ipo kwenye meza. Vifaa hivo mbili vina bodi ambayo inatumiwa kuandika na kutoa maandishi kwenye tarakilishi. Kuna vifaa ambavyo vinatumiwa kusongesha.